Kaunta ya mapokezi yenye maandishi ya vivo yameandikwa kwa rangi ya chungwa imepambwa kwa kompyuta, kibodi, kipanya na vifaa vya kuandika. Dispenser ya maji yenye chupa ya buluu ipo nyuma yake huku upande wa kulia ukionyesha chupa ya rangi mbalimbali zilizopangwa vizuri.

Duka la mapambo limepangwa kwa mvuto wa kisanii likiwa na mikoba ya aina mbalimbali. Skafu za rangi, miwani ya jua, vito na viatu. Mikoba ya kahawia, nyekundu na yenye maridadi ya shanga huongeza uzuri wa manthari .

Kofia za mitindo zimetundikwa juu ya stendi, zikiwa na rangi tofauti kama nyeusi, kijivu na kahawia. Mikoba na pochi zimepangwa kwenye meza, baadhi zikiwa na mapambo ya shanga. Vitu vya dhahabu na fedha vimewekwa kwenye busti za velveti vikionyesha mivuto ya kifahari.

Mashindano mbalimbali ya mikanda ya ngozi yamepangwa vizuri. Rangi za kahawia ,nyeusi na buluu zinaonekana zikichangamana. Kila mkanda una mrefu wake wa chuma unaong'aa na baadhi yao yana lebo dogo zinazoashiria bei au chapa.

Gwanda la nguo limejaa nguo mbalimbali zikiwemo sketi za jeans , mashati yenye maua na mavazi mengine yenye rangi tofauti. Nguo hizi zimeningi'nia kwenye reki nyingi za chuma. Nyuma ya reki, kuna ukuta wenye mchoro wa rangi za mraba na mabango yaliyotundikwa yakiashiria kuwa ni duka la nguo la bei nafuu.

Duka la nguo limejaa bidhaa za kupendeza zikiwa zimetundikwa kwenye rafu. Kofia za majani zimepambwa manequinns zikiongezeka mvuto wa ukweli. Nguo za rangi mbalimbali kutoka blauzi hadi kaptura zinavutia macho. Mlango wa bluu unafungua kuelekea ndani ya duka huku mwangaza ikijaa nafasi.

Duka la accessories with style . Lina mwonekano wa kuvutia likiwa limepambwa kwa rangi nyekundu na taa angavu. Ndani kuna kofia na mikufu, mikoba na skafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Manequinn wamevalia mitindo tofauti ya mapambo.

Duka hili la mavazi ya wanaume limepangwa kwa ustadi likiwa na mashati ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa nadhifu nyeupe, njano, kijani, bluu, kahawia. Mabango ya bei yanaonyesha punguzo hadi bei mia nane hadi elfu moja mia moja. Mandhari inaonyesha end of season sale ikiashiria msimu wa muuzo kwa wateja unaofuatia mtindo wa bei nafuu.

Ndani ya duka la mapambo kuna rafu zilizojaa manukato, saa, mikufu na mikuu ya aina mbalimbali. Kabati za kioo chini ya rafu zimepangwa viatu na vifaa vingine vya mtindo. Taa huang'aa bidhaa kwa mwelekeo wa kuvutia na mpangilio wa bidhaa kuzionyesha wateja kuchagua rahisi.

Ndani ya gari la Toyota, viti vya mbele vimepangwa vizuri na dashibodi ina skrini ya kidijitali pamoja na vitufe vya udhibiti. Usukani una nembo ya Toyota katikati na sakafu umefunikwa kwa plastiki ya kinga.

Ndani ya jumba la uuzaji magari, magari matatu yamepangwa mbele, bluu upande wa kushoto, kahawia katikati na jekundu kulia. Watu wawili wanatembea kati yao wakichunguza huku madirisha makubwa yakitoa mwangaza wa asili. Mandhari huonyesha biashara ya magari yenye mpangilio na mwelekeo, huduma kwa wateja.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la majani moja likiwa Toyota nyeusi na jengine Subaru ya kijani. Milango ya magari yote iko wazi na watu wawili wamesimama karibu na Subaru. Miti ya kijani iko nyuma ikionyesha mandhari ya mashambani. Mazingira haya huonyesha shughuli zisizo rasmi au mapumziko ya muda katika eneo la wazi.

Watu kadhaa wamesimama kwenye uwanda wa majani ulio wazi wakiwa karibu na magari yaliyopakiwa pembeni. Mtu mmoja aliyevaa fulana yenye maandishi ya crew anaonekana akishiriki shughuli za kikazi na uratibu. Majengo na miti ya kijijini yako nyuma yakionyesha mandhari ya tukio ya kijamii au mkusanyiko wa watu.

Gari jeupe aina ya suzuki limeegeshwa barabarani likiwa na nambari ya usajili, KDH nine ninety J,upande wa mbele. Taa za gari na grili ya mbele zinaonekana wazi zikiwa katika hali nzuri.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wa nyazi likizungukwa na magari mengine. Mandhari ya asili yenye miti mirefu kijani huongeza utulivu wa mazingira haya ya kando ya barbara .

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe la umeme ndani ya chumba la maonyesho, moja anaelezea namna ya kuchaji kwa kutumua kishikiocha kuchomeka huku mwingine akisikiliza kwa makini, mazingira ni ya kisasa na nadhifu yakionyesha teknolojia mpya.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la maegesho namba ya usajili KCS inaonekana wazi mbele ikitibitisha leseni ya Kenya. Paa la maegesho lenye muundo wa chuma linaonekana nyuma, anga nila buluu na jua kali linalo onyesha hali ya hewa ya kawaida nzuri.

Gari ndogo nyekundu la chungwa aina ya mini copey limeegeshwa kwenye sehemu ya udongo karibu na majengo. Magurudumu yake meusi yenye spoti za chungwa yanavutia, huku mwili wake uking'aa. Nyuma yake kuna jengo lenye mabati ya rangi tofauti, likionyesha biashara mbalimbali. Haswa linaonekana wazi likifanya rangi ya gari ionekane zaidi.

Maegesho makubwa yamejaa magari ya rangi mbalimbali yakiwa yamepangwa kwa mstari na udhaifu. Magari mengi ni meupe, kijivu na fedha, huku machache yakiwa mekundu na meusi. Eneo linaonyesha shughuli nyingi za usafiri na nafasi za maegesho zimetumika kikamilifu.

Gari aina mbalimbali zimepangwa ndani jumba la kuuzia magari lenye nafasi kubwa na dirisha kubwa la kioo. Kuna dawati la huduma kwa wateja upande mmoja. Mazingira ni safi na ya kisasa.

Majeshi ya gari ya oshwa kwa nguvu na maji yanayorushwa kwa shinikizo kubwa. Tairi la mbele linaonekana likinyeshewa maji mengi huku yale mengine ya kisubiri nyuma. Njia hii ni ya kuosha tairi na hakikisha uchafu wote unaondoka. Eneo linaonekana kwa sehemu ya kuoshea magari barabarani Kenya.

Rundo la magari limeegeshwa kando ya barabara, likiongozwa na gari la abiria jeupe la Toyota. Mlango wa abiria umefunguliwa, ukiashiria shughuli ya kupakia au kushusha abiria. Mfumo wa MPESA kwenye jengo la nyuma unaashiria shughuli za kibiashara nchini Kenya.

Maonyesho ya gari ya Hyundai linaonyesha magari mapya yaliyopangwa vizuri. Magari meusi na meupe yanang'aa chini ya taa za jengo. Nje ya barabarani kuna magari mengine yaliyopakiwa. Dirisha kubwa la kioo linaonyesha sehemu ya ndani ya duka huku bango la Hyundai likitawala juu.

Ndani ya kiwanda kikubwa cha kutengeneza mabasi, miili ya mabasi ya rangi ya chungwa na nyeupe imepangwa kwa mstari. Mabasi yako katika hatua tofauti za uundaji, baadhi yakiwa yamechorwa maandishi ya Kichina , yanayoelekeza usalama wa abiria. Sakafu ina alama za njano na kijani, zinazotengenisha eneo ya kazi.

Skrini ya Youtube, inaonyesha video ya moja kwa moja ya mazishi ya Ariana huko nyandarua, ikifuatiliwa na watu 27. Juu kuna watu waliokusanyika chini ya hema wakisikiza hotuba. Maandishi yanaonyesha tarehe ya kuzaliwa na ya kufariki, pamoja na nambari ya kutuma msaada kwa Florence. Chini kuna video ya muziki Abigail Charm na Harmonize.

Magari manne ya rangi tafauti yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari la kijivu likiwa mbele zaidi. Mtu moja anatembea karibu magari huku wengine wakisimama au kuketi kwenye nyasi wakizungumza. Nyuma kuna mti mrefu, angaa ya bluu ikiashiria ya kijiji au bustani.

Vitu vya sanaa vya mikono vimepangwa kwenye rafu wikiwemo sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia na ndege wenye manyoya ya rangi. Kuna mashua ndogo yenye maandishi M.V. Malindi pamoja na vibanda vidogo na vikapu vya jadi. Mandhari inaonyesha ubunifu wa kitamaduni na utajiri wa urithi wa sanaa ya Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha watu wakiuza na kununua matunda na mboga mbalimbali kama tikiti maji, viazi na mazao mengine safi. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwa safu zenye rangi za kuvutia huku wateja wakibeba bidhaa au kuzungumza na wauzaji.

Mazao mbalimbali yamepangwa kwenye meza ya soko. Viazi upande wa kushoto, vitunguu vyekundu katikati na nyanya aina mbili upande wa kulia. Mpangilio huu unaonyesha wingi wa bidhaa safi za shambani na urahisi wa upatikanaji wa chakula katika mazingira ya kawaida ya biashara ya rejareja.

Sadala mbalimbali zenye mapambo ya rangi tofauti zimepangwa kwa ustadi kwenye vibati vya nyaya katika kibanda cha soko. Muuzaji amevaa fulana ya kijivu na anapanga au kuchunguza bidhaa. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo yenye kazi ya mikono inayovutia wateja katika soko la kienyeji lililojengwa kwa miti na mabati.

Ukuta umejaa michoro ya kuvutia ikionyesha maisha ya kiafrika tamaduni, wanyamapori na wanawake wa vijijini. Vinyago, mapambo ya shingoni na vikapu vimepangiliwa ukutani kwa umaridadi na ubunifu wa hali ya juu.

Rundo kubwa la karoti limepangwa vizuri mbele ikionyesha rangi yake ya chungu, nyuma yake kuna machungwa na mboga nyingine zikiuzwa kwenye soko ,watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa wakionyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Malenge ya aina mbili yapangwa kwa ustadi ndani ya kreti ya mbao. Malenga ya kijani yenye madoa ya majani yana umbo la duara huku mengine yakiwa marefu na yana rangi ya beige . Rangi ya maumbo tofauti huonyesha utofauti ya mazao haya.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Kuna meza ndefu za mbao zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndoo za plastiki na vitu vingine. Mfumo wa paa umewekwa juu ya soko. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara na mwanamume mmoja anatumia mashine ya kushona. Eneo lote linaonekana kuwa chafu na lenye shughuli nyingi kama masoko mingi hapa mjini.

Soko la Kikuyu ni jengo la kisasa lenye sakafu tatu, chakula kibichi chini, nafaka katikati na mavazi juu. Linafunguliwa saa tano thelathini alfajiri hadi saa moja thelathini usiku. Kila jumamosi ya kwanza na ya tatu huandikwa mkutano ya kiroho na Kikuyu Market Fellowship .

Sandals na rubber za rangi mbalimbali zimepangwa juu ya meza iliyofunikwa gunia jeupe. Rangi kama blue ,zambarau, manjano na nyekundu zinang'aa. Baadhi ni za watoto nyingine watu wazima. Bidhaa hizo zipo sokoni zikisubiri wanunuzi katika mazingira ya wazi.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa nyingi za kitamaduni zilizo tawanyika chini, zikiwemo sanamu za wanyama vyombo na mapambo mbalimbali. Nguo za kiafrika zenye rangi nzuri zimeninginia kwenye reki, zikivutia macho. Watu wanatembea na kutazama bidhaa ikionyesha mazingira haya ya soko la Sanaa za ufundi.

Mikufu ya rangi mbalimbali na bangili zimetundikwa kwa uzuri kwenye stendi za soko. Beads za rangi nyekundu, buluu, na dhahabu, zimeng'aa kwa mwangaza wa juu. Pembeni kuna mikoba midogo na bidhaa zilizofungwa kwenye koni, mwanamke mmoja anayesimama karibu akichunguza kwa umakini bidhaa zilizoonyeshwa.

Eneo la wazi limejaa shughuli za kazi, watu wakifanya kazi kwenye meza mbao huku vifaa mbalimbali vikiwa vimetandikwa. Mtu aliyevaa shati la waridi anajishughulisha kwa makini. Pembeni kuna safu ya midwara nyeusi inayofanana na vifuniko vya plastiki.

Majengo ya kisasa yenye ghorofa nyingi yanaonekana nyuma ya mtaa wenye nyumba za zamani, zilizo na paa za mabati. Mandhari ya mbele inaonyesha msongamano wa makazi wa watu, huku upande wa nyuma ukionyesha maendeleo ya mji. Anga lina mawingu meupe yaliyotandanyika, na katikati kuna eneo la kijani linalotenganisha sehemu hizo mbili.

Majengo ya ghorofa yaliyotengenezwa kwa matofali yanaonekana kama yamejengwa au kurekebishwa. Madirisha ya buluu na milango ya zambarau yamepamba ghorofa ya juu. Ghorofa ya chini imefungwa na mabati yaliyochakaa yakionyesha tofauti ya ujenzi.

Gorofa tatu zimejengwa kwa muundo wa kisasa zikiwa na dari za pembe tatu na madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga mwingi. Ngazi pana za rangi ya ua ridi zinahadhari kwenye lango kuu zikiwa na reli pande zote mbili. umechorwa kwa rangi ya kijivu iliyokauka ikichanganyiwa na paa la rangi nyekundu ya udongo. Eneo la mbele lina nyasi yenye rangi ya kibichi na mandhari tambarare.

Jengo la ghorofa mbili lina mabango mengi ya matangazo ya biashara tofauti. Kwenye ghorofa ya juu kuna bango kubwa la Triway Smart Agencies inalotoa huduma za usimamizi wa mali upandishaji nyuma. Chini yake bango la Premium Driving School linaonekana wazi na maelezo ya mawasiliano.

Nyumba ya kifahari ya rangi ya manjano inaonekana mbali ikiwa imezungukwa na bustani kubwa yenye na nyasi za kijani na miti ya mapambo. Katikati kuna mti mkubwa aina ya Fern palm huku upande wa kulia ukiwa na mitende na vichaka. Mandhari ni tulivu, ya kupendeza na yenye mandhari ya asili ya kuvutia.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye ghorofa moja ikiwa na rangi ya kahawia na paa ya vigae vya udongo. Lango kubwa la chuma nyeusi liko wazi likifungua njia kuelekea uwanja wa changarawe. Mmea ya kijani kibichi imepandwa kando ya njia ikiongeza uzuri wa mazingira. Hali ya hewa ni ya jua ikionyesha siku njema katika makazi.

Bango kubwa la mali isiyohamishika, linaonyesha jengo refu la kisasa. Hayat Heights, linaonyesha makazi ya vyumba viwili, DSQ, yakijengwa na kuanzia milioni nane. Mpango wa malipo wa hadi miezi thelathini umepatikana. Pia kuna namba za simu na barua pepe za mawasiliano.

Jengo refu la ghorofa nyingi inaonekana nyuma ya ukuta wa mawe wenye rangi ya kijivu. Ukuta umezunguka eneo lenye nyasi kavu na udongo usio na mimea. Jengo lina kuta za kahawia na milango ya mabalkoni yenye mabati ya kijani.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili imejenga kwa rangi ya manjano na buluu hafifu. Mbele kuna maegesho yaliyoezekwa kwa mabati ya kijani, magari mawili yakiwa yameegeshwa, sakafu ya nje imepambwa kwa vigae ya muundo wa mviringo. Mazingira ni kuna mimea ya mapambo pembeni ya nyumba.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye paa la kijani kibichi, imejengwa nyuma ya ukuta wa mawe. sehemu ya ukuta bado halijakamilika ikionyesha matofali meusi. Miti michache inaonekana kushoto ikiongezwa mandhari ya asili. Anga lina mawingu mengi likionyesha hali ya hewa ya kawaida nchini Kenya.

Nyumba mpya ya kifahari yenye ghorofa mbili inajivunia rangi ya kahawia na nyeupe na paa la kahawia lililopambwa kwa matofali, ina madirisha mengi meusi na balchoni yenye matusi ya chuma cheusi .Lango cheusi la chuma linafungwa kwenye barabara ya maegesho akuna uzio wa waya unaozunguka mali hiyo kuashiria makazi ya kisasa.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia, ina paa la rangi nyekundu iliyo funikwa kwa vigae. Dirisha kubwa lenye pazia jeupe linaongeza mwangaza wa asili ndani ya nyumba. Uwanja wa mbele una nyasi safi na njia ya kutembea iliyo jengwa kwa matofali ya rangi nyekundu. Mazingira ni safi, yenye uzio wa ukuta mweupe na miti ya mapambo pembeni.

Wateja wamesimama kwenye poleni mbele ya kaunta ya malipo mbele ya kaunta ya quickmart .Sakafu ni safi na yenye vigae na taa zikiwakwenye dari. Bidhaa mbalimbali zimepangwa karibu na kaunta ikiwemo vitafuno na vyakula vilivyopuguzwa bro.Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku kwenye duka la rejareja.

Safu za bidhaa zimepangwa kwenye rafu za duka la rejareja upande wa kushoto kuna alama ya express counter na clearance . Bidhaa kama sneakers , peremende, na vifungushi vingine vya vitafunio, vimewekwa kwa mpangilio. Watu wachache wanaonekana wakihudumiwa upande wa kaunta.

Ndani ya duka la rejareja, safu za bidhaa zimepangwa kwenye rafu zenye lebo kama pasta and rice , pearls and seasonings . Mteja mmoja anatembea katikati ya njia huku toroli lililojaa bidhaa likionekana upande wa kushoto.

Rafu za bidhaa za usafi wa meno zimepangwa kwa umakini katika sehemu ya duka la rejareja zikiwa na aina mbalimbali za dawa ya meno na brashi za kusafishia. Chupa na paketi za colgate zinatawala kwenye safu za chini huku brashi zinaonekana juu kwenye vitenganishi.

Ndani ya duka kubwa la reja reja ,sehemu ya mbele ina freezer ,zilizojazaa bidhaa za vyakula vilivyo gandishwa. Ishara za dari zinaonyesha tahari dhidi ya COVID 19.Kwa huduma ya kuagiza kwa kupitia kwa WhatsApp. Mandhari ina mwangaza mzuri, bidhaa zimepangwa kwa mpangilio na wateja wachache wanaonekana wakinunua.

Maduka makubwa yamejaa vifaa vya jikoni vilivyopangwa kwenye rafu ndefu. Kuna wapishi wa wali, tosta na vifaa vingine vingi vya umeme, vikiwa vimefungwa kwenye masanduku. Bei za bidhaa zinaonekana kwenye lebo. Njia safi za vigae inapanua mbali mbali ikionyesha nafasi kubwa ya duka. Kuna mtu mmoja anayeonekana kwa mbali.

Rafu za duka kubwa zimepangwa kwa usafi na bidhaa mbali mbali kama vinywaji viungo na chakula kilicho fungwa. Bidhaa zimetangaswa kwa rangi tafauti zenye mvuto. Katikati kuna kredi ya plastiki ya rangi ya bluu na alama ya kuonyesha nafasi ya kusimama. Maandari ni ya Supermarket ilio na mwangaza wa kutosha.

Mashine za kufua nguo za kisasa zimepangwa kwa safu moja ndani ya duka kubwa la vifaa kwa kielektroniki. Kila mashine ina lebo ya bei na maelezo ya kiufundi huku baadhi zikiwa na sabuni ya kufulia juu yake kwa maoneysho. Juu ya ukuta kuna nembo za msongo na taa angavu zinaangaza vizuri eneo hilo. Mazingira haya ni ya sehemu ya maonyesho ya bidhaa kwa wateja.

Shamba kubwa la bidhaa za kielektroniki kuanzia majokofu hadi vifaa vidogo vya jikoni. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali baadhi zikiwa na matangazo ya promotioni. Nuru kali ina angazia eneo lote ikionyesha mpangilio nzuri wa bidhaa.

Mlangoni kuna bango kubwa la buluu, linalosema welcome to carrefour chini yake limeandikwa low prices and so much more Pani nyekundu za kuweka bidhaa zimepangwa mbeleni na mikokoteni ya kununulia, imeegeshwa kando.

Ndani ya duka la rejareja kuna safu ya matunda na mboga mboga zilizopangwa kwa mpangilio nzuri. Tikiti maji na parachichi ziko mbele zikiwa na bei zilizoandikwa. Tikiti maji kilo moja ni shillingi 79, na parachichi aina ya Hass kilomoja ni 138.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kulia kuna bidhaa za usafi wa kike zilizofungwa kwa rangi ya zambarau na waridi. Katikati kuna chupa nyingi za rangi ya machungwa labda sabuni au vinywaji. Tangazo la LIFEBOUY linaonekana kwa mbali.

Rafu za dukani zimejaa nappy za watoto za chapa tofauti kama Huggies na Molfix. Bidhaa ziko zimepangwa vizuri kwa rangi mbalimbali ambacho kijani ni cha Molfix na nyekundu na krimu ni za Huggies. Kila pakiti ina picha za watoto wachanga ya watoto wenye tabasamu.